Shamba linaonyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji ambapo maji yanaelekezwa moja kwa moja kwenye mimea kwa kutumia mabomba au mifereji, njia hii hurahisisha upatikanaji wa maji kwa mimea hasaa wakati wa ukame na usaidia kuongeza ushalizaji wa mazao kwa kuthibiti kiwango cha unyevu na ardhini. Mfumo huu pia hupunguza matumizi ya nguvu kazi, na kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali maji.